Hii ni viazi ambayo inapigwa dawa na mkulima. Viazi hivi yakipigwa dawa yanaweza kuongeza mazao kwa shamba. Hii inasaidia sana katika ukulima kwani wakulima wanaweza kupata mazao mengi na kuweza kuyauza ili kupata pesa ya kuwasaidia kupiga cheki katika maisha yao, Kuweza kununulia mbolea na vitu vinginevyo ambvyo vinahitajika katika maisha ya binadamu.

Mnyana huyo ni ngamia ambaye anaonekana kwamba amejilaza na kuduwaza kwenye chini katika ardhi ambayo inaonekana kuwa ya ukame .Mnyama huyu ni ngamia husaidia sana katika nchi ya ukame kwani ina uwezo wa uwezo wa kutembea kwa kilomita mingi bila kuchoka na inaweza kutembea kwa mda mrefu katika nchi ambayo iliyokosa mvua.

Baadhi ya hutumika na wanawake kusitiri katika kipindi cha hedhi husaidia sana wanawake ili kuwapa usafi mwingi katika mwili wao. Kwani watoto wa kike wanapata kila baadae ya mwezi moja hedhi yao ambayo huwa inawafanya kutoka unatoka katika mwili wao ambayo inawafanya wao kujichafua ambayo haitakuwa nzuri kwa jamii.